Chumba kikubwa chenye wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume, wakiwa wamekaa kwa utulivu mkubwa, huku wamevalia barakoa wakimsikiliza kwa umakini mkufunzi aliyeko mbele yao akitoa maelekezo.